Ndani ya duka la mavazi mnauzwa makoti aina tofauti, tofauti na yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, kijivu na mengineo. Makoti haya yametundikwa kwenye viango. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei tofauti ya makoti hayo.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo. Mavazi kama vile suruali ndefu, shati na kofia zinauzwa pale ndani. Kofia zimewekwa juu ya rafu. Suruali zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu. Shati zimetandikwa kwenye viango.

Sehemu hii ya duka la mavazi na mapambo inauzwa vitu mbalimbali. Vitu hivi ni kama vile miwani, mikufu, bangili na herini. Pia kuna mikoba au mifuko ambayo inauzwa pale. Vitu hivi ni vya rangi tofauti tofauti.

Ndani ya duka ndogo hili, kuna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa mle. vitu hizi haswa vinavaliwa na wanawake, vitu hivi ni kama vile hereni, bangili, mikufu na zinginezo. Pia, kuna mavazi ambayo yanauzwa pale kama vile shati. Kuna kofia za rangi tofauti tofauti zinauzwa pale pia.

Duka la mavazi na mapambo kwa jina Inevitable , ndani ya duka hili, mnauzwa mavazi, mbalimbali kama vile shati, na suruali ndefu, mavazi haya yana rangi tofauti, pembeni mna pazia, sehemu hio hutumiwa na wateja kujipima mavazi wanapohitaji kununua.

Sehemu hii ya duka la mavazi mnauzwa viatu aina tofauti tofauti. Viatu hivi ni vya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, hudhurungi na rangi nyinginezo. Viatu hivi vimepangwa vizuri kwnye rafu.

Kwenye duka la mavazi na mapambo mnauzwa mavazi kama vile shati, koti, suruari ndefu na pia viatu. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu, shati zimekunjwa na kuwekwa juu ya meza koti zimetundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, mnauzwa vitu mbalimbali kama vile vibeti na pia mikufu. Vibeti hivi vina rangi tofauti kama vile malai, hudhurungi, nyeusi na pia nyekundu.

Ndani ya duka la mavazi mapambo mnauzwa aina tofauti ya mavazi, mavazi haya ni kama vile suruali ndefu, shati na koti, kuna mavazi, ambayo yamewekwa ndani ya karatasi na mavazi ambayo yametundikwa kwenye viango, kuna vibandiko kwenye hayo mavazi ambayo yanaonyesha bei ya kila vazi.

Sehemu ya duka la mavazi kunauzuwa mavazi tofauti tofauti na yenye rangi mbalimbali, mavazi haya yametundikwa kwenye viango na mengine yamekunjwa vizuri kwenye rafu.

Duka hili la manguo linajulikana kama Hillmarten. Ndani ya duka hili kuna nguo tofauti au mbali mbali ambazo zinauzwa. Mavazi haya ni kama vile shati, suruali ndefu, koti, kaptura na zinginezo. Pia viatu vinauzwa ndani ya duka hilo.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, mavazi aina tofauti yanauzwa mle ndani. Mavazi haya ni kama vile sweta na pia suruali. Mavazi haya yana rangi tofauti tofauti. Mavazi mengine yametundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mnauzwa mavazi mbalimbali. Mavazi haya ni ya jinsia ya kike, yametundikwa kwenye viango, vile vile mna vikapu ambavyo vimetengenezwa kwa njia maridadi. Juu ya rafu, kuna vifaa vya sanaa ambavyo hutumika kurembesha nyumba .

Ndani ya duka la mavazi na mapambo. Mnauzwa vifaa mbalimbali kama vile shati, vikapu, vibeti na pia marashi. Vitu hivi vina rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, waridi na pia bluu.

Ndani ya duka la mavazi kunauzwa mavazi kama vile, viatu, shati, koti na pia kofia. Shati zimepangwa vizuri juu ya meza, viatu vimepangwa juu ya meza na vingine vimepangwa kwenye rafu. Koti zimetundikwa kwenye viango na kofia zimepangwa vizuri juu ya rafu.

Ndani mwa duka la mavazi, mnauzwa mavazi aina tofauti tofauti, na yenye rangi tofauti tofauti. Kuna viatu, na pia vikoti, ambavyo vinauzwa pale ndani. Mavazi haya, ni ya rangi tofauti tofauti kama vile: nyeupe, nyeusi, na nyekundu. Viatu vimepangwa vizuri, kwenye rafu.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mnauzwa aina tofauti tofauti ya mavazi, mavazi haya ni kama vile suruali ndefu na vya koti. Mavazi haya yana rangi tofauti tofauti. Karibu na suruali ndefu kuna kibandiko ambacho kinachoonyeshana ya kwamba kuna asilimia ambayo imepunguzwa kutokana na bei ya kawaida koti zimetundikwa kwenye viyango.

Ndani ya duka la mapambo na mavazi, mnauzwa vitu kama vile: kofia, blausi, vibeti, viatu, kofia, mikufu na pia herini. Vitu hivi au mavazi yana rangi tofauti kama vile: nyeusi, nyeupe, bluu, zambarau na nyinginezo.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, mavazi mbalimbali yanauzwa pale. Mavazi haya ni ya watoto wachanga. Mavazi haya ni kama vile koti, viatu, rinda, chupi na pia nguo za kulala. Nguo hizi ni za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, buluu na nyinginezo.

Kwenye duka la mavazi mnauzwa mavazi mbalimbali. Mavazi haya ni kama vile koti, sketi, shati na pia viatu. Pia kuna vipochi ambazo zimeng'ing'nia na zinauzwa mle ndani. Mavazi haya na vipochi ni vya rangi tofauti, tofauti.

Hili ni duka la mavazi, mle ndani mnauzwa aina tofauti ya mavazi kama vile suruali ndefu, shati, kofia, koti mifuko na pia viatu. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya kila nguo. Kuna sanamu ya kuonyesha mitindo ambayo imevalishwa nguo.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mnauzwa mavazi kama vile shati, koti na pia suruali ndefu shati zimekunjwa vizuri na zimewekwa ndani ya karatasi. Koti zimetundikwa vizuri kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, mna mavazi aina tofauti tofauti ambayo yanauzwa pale. Mavazi haya ni kama vile suruali ndefu na pia shati. Mavazi haya yana rangi tofauti tofauti kama vile: manjano, nyeusi, nyekundu, na nyeupe. Yametundikwa kwenye viango, kwa umbali tunaona ya kwamba kuna kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya mavazi haya.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mna mavazi aina tofauti na yenye rangi tofauti yanauzwa mle. Mavazi haya ni kama vile suruali na pia shati. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha kupunguzwa kwa bei ya asilimia arobaini.

Duka hili la mavazi na mapambo inajulikana kwa jina Ithira. Ndani mnauzwa mavazi kama vile rinda na pia blauzi. Mavazi haya yana rangi tofauti tofauti ambayo yanarembesha mavazi hayo. Kuna kibandiko ambacho kinaeleza bei ambayo mavazi hayo yanauzwa.

Duka hili la mavazi linajulikana kwa jina Zoya. Lina nguo au mnauzwa nguo tofauti tofauti za jinsia ya kiume na pia ya kike. Nguo hizi ni kama vile suruali ndefu, shati, kaptura, na nyinginezo. Kuna sanamu za kuonyesha mitindo ambazo zimevalishwa mavazi.

Duka hili ni la nguo. Mle ndani mna nguo tofauti tofauti kama vile shati, suruali ndefu, koti, viatu na pia kuna mifuko ya wanadada. Rangi za nguo hizo ni tofauti kama vile zambarau, njano, nyeusi na pia buluu. Nguo hizi zimetundikwa kwa vikokoto.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mna mavazi aina tofauti tofauti kama vile suruali ndefu, sweta na pia shati, kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya mavazi haya, kuna vibandiko vingine vinaonyesha, nguo hizi zinavaliwa na jinsia gani, nguo hizi zimetundikwa kwa viango.

Duka hili la mavazi na mapambo linajulikana kwa jina safari. Mle ndani mnauzwa mavazi kama vile sketi, rinda, koti na mengineyo. Mavazi yametundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi, kuna mavazi aina tofauti tofauti yanauzwa pale. Mavazi haya ni kama vile suruali ndefu, shati na mengineyo. Mavazi haya yana rangi tofauti kama vile manjano, nyekundu, nyeusi na nyeupe. Kuna sanamu za kuonyesha mitindo ambazo zimevalishwa mavazi,

Duka hili dogo, ni la nguo. Kuna nguo ambazo zimekunjwa, na kuwekwa juu ya rafu. Nguo zingine, zimetundikwa kwenye vikokoto. Nguo ambazo zimetundikwa kwenye vikokoto, ni kama vile koti. Nguo hizi, zinaonekana ya kwamba ni za jinsia ya kiume.

Katika duka la mavazi mna mavazi aina tofauti tofauti ambayo inauzwa pale. Mavazi haya ni kama sketi, shati, suruali ndefu na mengine. Mavazi haya yametundikwa kwenye viango na mengine yamevalishwa sanamu za kuonyesha mitindo.

Ndani mwa duka ndogo , na mavazi mbalimbali. Mavazi haya ni ya watoto wa umri mdogo. Aina ya mavazi yanayouzwa mle ndani ni kama vile koti, sweta, shati, na vile vile kuna mifuko ndani mwa duka hilo. Ngu hizi ama mavazi haya , yametundikwa kwenye kikokoto au vikokoto.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo. Mavazi aina tofauti tofauti yanayouzwa pale. Mavazi haya ni kama vile shati na pia koti. Shati zimekunjwa vizuri na kuwekwa ndani ya rafu. Korti zimetundikwa kwenye viango. Mavazi haya ni ya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu na pia blue .

Ndani ya duka hili, kuna mifuko ambayo imepangwa kwenye rafu. Mifuko hii ina rangi tofauti kama vile rangi nyeusi, na rangi ya kijivu. Pia kuna vifaa, au vitu vingine ambavyo vinauzwa mle ndani, kama vile: herini, mikufu, na bangili. Vitu hivi vinatumika na wanawake.

Ndani ya duka ndogo aina mbalimbali ya nguo zinauzwa huku ndani, aina ya hizi nguo ni kama vile rinda. Rinda hizi zinauzwa kwa bei ya hamsini. Hizi rinda zina rangi tofauti kama vile hudhurungi, buluu kijani na zinginezo.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, mnauza mavazi mbalimbali. Kati ya mavazi haya, kuna chupi. Mavazi haya yana rangi tofauti kama vile; nyeusi, nyeupe, na nyekundu. Mavazi haya yametundikwa, kwa viango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mnauzwa vitu mbalimbali kama vile vikoi, vibeti, shanga, herini, bangili na pia mishipi. Kuna sanamu za kuonyesha mitindo ambayo imevalishwa vikoi.

Sehemu hii ya duka la mavazi mnauzwa aina tofauti tofauti ya pazia, pazia hizi ni za rangi tofauti kama vile: kijivu, nyeusi, nyeupe na nyinginezo, pia, mnauzwa blanketi, kuna vibandiko vinaonyesha bei, ya kila, pazia, pia, pazia hizi zimetundikwa kwa viango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mnauzwa aina tofauti ya mavazi. Mavazi haya ni kama vile suruali ndefu, shati na koti. Kuna picha ukutani ambayo inaonyesha ya kwamba, mavazi haya haswa ni ya wanawake. Mavazi mengine yamekunjwa ndani ya rafu na mengine yametundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo mnauzwa mavazi mbalimbali kama vile koti, shati, viatu na pia vibeti. Nguo zingine zimetundikwa kwenye viango na zingine zimewekwa juu ya rafu. Wanunuzi mbalimbali wanakagua zile nguo.

Kwenye duka ndogo kuna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa mle ndani. Vitu hivi vinaonekana kuwa sana sana vinatumika na wanawake. Kwa mfano kuna mifuko, bangili, herini, mikufu na pia kuna nguo mingi mle ndani. Viatu pia vimeweza kupangwa kwenye rafu. Vitu hivi vimewekwa kwa mpangilio mzuri sana.

Duka la mavazi, vitundukio vya nguo vimetumika kutundikia, nguo mbalimbali, nguo hizi ni kama vile, shati, kaptura, suruali ndefu na nyinginezo, pia mle, kwenye duka la mavazi kuna viatu mbalimbali, nguo hizi na viatu zina rangi tofauti na vinapendeza sana.

Duka hili la nguo linafahamika kama vile Italian Men's and Ladies Fashion. Ndani mwa duka hili, mna nguo kadha wa kadha ambazo zina rangi tofauti kama vile rangi nyeusi na pia njano. Pia mna viatu tofauti tofauti ambazo ama ambavyo vina rangi tofauti pia.

Duka hili ni mavazi na mapambo. Inajulikana kwa jina Polo. Mavazi ambayo yanauzwa mle ndani ni kama vile koti, shati na suruali ndefu. Mavazi haya yana rangi tofauti tofauti. Kuna mavazi ambayo yamepangwa kwenye rafu na mengine yametundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi mnauzwa mavazi ambayo ni ya aina ya polo. Mavazi haya ni kama vile mashati na pia suruali ndefu. Mavazi haya yametundikwa kwenye viango na mengine yamepangwa vizuri kwenye rafu.

Duka hili la mavazi linajulikana kama vile Budget Wear. Ndani ya duka hili kuna aina mbalimbali ya mavazi kama vile koti, shati, kaptura, suruali ndefu na nguo zinginezo. Kuna mahali au sehemu ambayo imetengwa ya kuuzwa kwa sare za shule.

Ndani mwa duka la nguo. Mna nguo aina mbalimbali. Nguo hizi zimepangwa vizuri sana na muuzaji ametumia kikokoto ama vikokoto, kutundika nguo zile, aina ya nguo zinazouzwa pale ni koti, suruari ndefu, mifuko, shati na zinginezo.

Mishipi kadha wa kadha inauzwa katika duka ndogo. Mishipi hii imetengenezwa kwa kutumia ngozi. Ina rangi tofauti kama vile nyeusi, buluu hudhurungi na mingineo. Kila mshipi una kibandiko cha kuonyesha bei ya mshipi huo.

Ndani ya duka ndogo, mnauzwa aina mbalimbali ya mavazi, mavazi haya ni kama vile koti, shati, suruali ndefu na menginezo, pia mle ndani mnauzwa viatu, kila mavazi au kila viatu, vimepangwa katika sehemu yake, ndiposa mnunuzi atakapokuja ataweza kupata kila kitu kwa urahisi.

Ndani ya duka la mavazi la mapambo mavazi aina tafauti tofauti yanauzwa mle ndani. Mavazi haya yana rangi mbalimbali kama vile buluu, njano, nyeusi nyeupe na pia waridi. Mvazi mengine yame kunjwa vizuri kwenye rafu na mengine yametundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la mavazi ya mitumba mnauzwa nguo aina mbalimbali. Nguo hizi zimetundikwa kwenye viango. Wanunuzi mbalimbali wanapendezwa na nguo hizi za mitumba, kwasababu zina mwonekano wa kipekee.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, mavazi mbalimbali na yenye rangi tofauti yamewekwa pale ndani ili yaweze kuuzwa. Mavazi haya yamekunjwa vizuri na kuwekwa ndani ya rafu.

Sehemu hii ya mavazi mnauzwa mavazi kam vile linda na pia blauzi . Mvazi haya yana rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na pia bluu. Mavazi haya yametundikwa kwenye viango.

Duka hili ndogo ni la kuuza nguo. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha ya kwamba nguo hizi ni za wanaume. Mfano ama baadhi ya nguo hizi ni kama vile suruali ndefu, shati, koti, baadhi ya nguo zingine. Katika kila aina ya nguo kuna kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya mavazi hayo.

Duka hili la mavazi na mapambo linajulikana kwa jina Levis . Mle ndani, mnauzwa mavazi kama vile; shati, suruali ndefu, koti na pia viatu. Kuna sanamu za kuonyesha mitindo ambazo zimevalishwa mavazi.

Sehemu hii ya duka la mavazi na mapambo, mnauzwa sidiria na pia chupi. Sidiria na chupi hizi, ni za rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na rangi nyinginezo. Zimetundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka la nguo kuna nguo au mavazi kadha wa kadha ambazo zimepangwa mle ndani. Nguo hizi ni kama vile koti, suruali ndefu, kofia baadhi ya nguo zinginezo. Nguo hizi zimetundikwa kwenye vikokoo na kwa muonekano zinaonekana kwamba zimepangwa vizuri sana.

Ndani ya duka hili ndogo mnauzwa vitu kadhaa vya wanawake vitu hivi ni vya upodozi kama vile herini, bangili, mkufu na vinginevyo. Pia, mnauzwa vitu kama vile viatu na pia mifuko.

Ndani la duka la mavazi na mapambo mnauzwa koti, viatu na pia shati. Kuna mavazi ambayo yamekunjwa vizuri na kuwekwa kwenye rafu. Na mengine yametundikwa kwenye viango.

Ndani ya duka ndogo kuna vitu kadha wa kadha zinauzwa hasa ambavyo vinatumiwa ama vinavaliwa na kina mama. Vitu hivi ni kama vile hereni, bangili na mikufu. Pia kuna mavazi ya kina mama kama vile kofia, sketi, shati na pia viatu.

Haya ni magurudumu, magurudumu haya ni ya gari, magurudumu haya ni manne yana umbo la duara yana rangi nyeusi. Magurudumu haya yanaoshwa.

Magari haya yameegeshwa hapa ili yaweze kupata wateja wa kununua magari haya. Kuna aina tofauti ya magari na vile vile yana rangi tofauti tofauti. Gari ambayo inaonekana kwa karibu ina rangi nyeusi, imefunguliwa madirisha yake.

Magari haya mawili yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Gari moja ni la rangi nyeusi na nyingine ni la rangi nyeupe. Gari la rangi nyeupe ni la aina ya Subaru. Limesajiliwa kwa nambari KCE 982P

Gari hili limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni la rangi nyeupe na nyeusi. Mlango wa gari hili umefunguliwa. Limesajiliwa kwa nambari KDR 963V,ni la kampuni ya Toyota.

Ndani ya jengo hili magari tofauti tofauti yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti kama vile njano, kijani, bluu, na pia kijani. Moja kati ya magari hayo ni la Mercedes Benz.

Kwenye maegesho ya magari, magari tofauti yameegeshwa pale ili yaweze kuuzwa. Kuna wanaume wawili ambaye mmoja ni mnunuzi na mwingine ni muuzaji. Muuzaji anampokeza mnunuzi ufunguo wa gari.

Ndani ya jengo hili, magari tofauti tofauti ambayo ni ya kibinafsi, yameegeshwa pale kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe ,kijani, nyeusi na pia hudhurungi.

Gari hili la kibinafsi limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni la aina ya subaru. Ni la rangi nyeusi. Limesajiriwa kwa nambari kachakwa sufuri tano mbili ksa.

Ndani ya jengo hili magari aina tofauti tofauti na yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na nyeusi yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri.

Gari hili aina ya Toyota limeegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa, limesajiliwa kwa nambari KDK , gari hili ni nyeusi, ina magurudumu ambayo ni nyeusi pia.

Kwenye maenyesho, kuna magari ambayo yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya ni ya rangi nyeusi. Ni ya aina tofauti kama vile Subaru. Gari la Subaru limesajiliwa kwa nambari KCK 052A.

Magari matatu yameegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Yana rangi tofauti kama vile, kijivu na pia hudhurungi. Muuzaji amesimama ili kungoja wateja waje wanunue magari haya, ambayo ni ya kampuni tofauti tofauti.

Gari hili ni la kibinafsi, ni la aina ya Volkswagen, ni la rangu nyeupe, lina magurudumu manne ambayo ni ya rangi nyeusi. Limehegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa.

Gari hili la kibinafsi limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa, lina rangi ya njano na pia nyeusi, limesajiliwa kwa nambari KPF 200.

Gari hili ni la kibinafsi. Limeegeshwa kando ya jengo. Rangi ya gari hili ni nyeusi. Aina ya gari hili ni Honda Nambari za kusajiliwa kwa gari hili, zinaonekana ila zingine hazionekani. Nambari zinazoonekana ni KCS .

Gari hili ni la kibinafsi. Liko katika chumba cha maonyesho. Ni la aina ya Volks Wagen. Gari hili halina nambari za usajili. Katika kioo cha gari hilo kuna maandishi ambayo yameandikwa pale.

Gari hili ndogo limeegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa. Ni la kampuni ya Honda. Limesajiwa kwa nambari KCM 709K. Lina magurudumu manne ambayo ni ya rangi nyeusi.

Kwenye chumba cha maonyesho kuna magari kadha wa kadha, ambayo yako tayari kuuzwa ama yanangoja wateja waje wayanunue. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi ya buluu, rangi ya kijivijivu na rangi nyinginezo. Magari haya hayana nambari za usajili.

Magari haya ambayo ni ya kibinafsi yamo katika duka la magari. Magari haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri na yanauzwa kwa bei tofauti. Magari haya yana rangi tofauti kama vile, rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya bluu, rangi nyeusi na rangi nyinginezo.

Gari hili la aina ya Toyota limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni la rangi ya kijivu, limesajiliwa kwa nambari KCN 709S.

Gari hili ni la kibinafsi. Ni la rangi nyeusi. Ni la aina ya subaru. Nyuma na kando ya gari hili, mna magari mengine. Mbele ya gari hili, kuna muuzaji ambaye anauza gari hilo.

Gari hili ni la kibinafsi ni la rangi nyeusi. Gari hili limesajiliwa kwa nambari KCQ 052X. Ni la aina ya subaru limeegeshwa nje ya jengo ili liweze kuuzwa.

Gari limeegeshwa nje ya jengo, limeegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa, ni la rangi nyeusi, ni la aina ya Honda. Gari hili limesajiriwa kwa nambari KCS.

Kwenye chumba cha maonyesho kuna gari ambalo lina rangi ya njano. Gari hili hutumika au huhusika katika mashindano ya magari. Gari hili limewekwa kwenye chumba cha maonyesho likiwa peke yake na magari mengine yamo nje ya chumba hiki.

Magari haya manne yameengeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa. Ni ya rangi tofauti kama vile kijivu, nyeupe, nyeusi na bluu. Yamesajiliwa kwa nambari tofauti. Kuna mteja mmoja mbele ya magari haya.

Magari haya, yameegeshwa, kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya ni ya kutoka kampuni tofauti tofauti, na yana rangi tofauti kama vile: nyeupe, nyekundu, na nyeusi. Magurudumu yake ni ya rangi nyeusi.

Magari haya yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni ya kibinafsi na ni ya aina tofauti tofauti. Magari haya yana rangi mbalimbali i kama vile nyeusi, kijivu na pia nyeupe.

Kwenye maegesho ya magari, kuna magari ambayo yameegeshwa hapa ili yaweze kuuzwa. Magari hayani ya rangi nyeusi, pembeni kuna gari la subaru ambalo limesajiriwa kwa nambari ka cha kwa 025.

Magari kadha wa kadha yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile kijivu nyeusi na mengineyo. Yana magurudumu ambayo ni nyeusi.

Magari haya manne yameegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa. Gari la kwanza ambalo ni la Nissan limesajiliwa kwa nambari ya KDK 849T. Gari la pili ambalo ni la rangi jeusi limesajiliwa kwa nambari KDJ 328G na gari la tatu ambalo ni la rangi nyeupe limesajiliwa kwa KBT 252B.

Magari matatu yameegeshwa pale kwa menajili ya kuuzwa, magari haya yana rangi tofauti kama vile nyeusi na pia nyekundu kuna tuku tuku ambayo imeegeshwa pale pia na ipo tayari kuuzwa ina magurudumu matatu ambayo ni nyeusi . Kuna wanunuzi ambao wanatazama magari haya.

Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya yana marangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu. Kuna gari la Isuzu ambalo limesajiliwa kwa nambari ya KBU 825N limeegeshwa pale.

Gari hili la kijivu aina ya Toyota liko katika mchakato wa kuuzwa. Limesajiliwa kwa nambari KDA 650M. Mnunuzi aweza kupata mkopo wake ili kuweza kununua gari hili, kwa kutuma neno ama kubonyeza neno loan na aweze kutuma kwa nambari mbili tatu sufuri nane tatu.

Gari hili ni la kibinafsi ni la rangi ya manjano na pia nyeusi. Limesajiliwa kwa nambari KPF 200. Limeegeshwa nje ya jengo ili liweze kuuzwa

Gari hili la aina ya matatu limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni la rangi nyeupe. Vyoo vyake ni nyeusi. Limesajiliwa kwa nambari KDG 795S .

Gari hili limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ina rangi nyeupe. Ni la aina ya Volkswagen. Gari hili halina namba ya usajili. Lina magurudumu ambayo ni nyeusi.

Gari hili aina ya Volkswagen limeegeshwa nje ya jengo kwa minaajili ya kuuzwa. Ni la rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Magurudumu yake manne ni ya rangi nyeusi. Gari hili lina vioo vya pembeni ambavyo husaidia dereva kuona matukio yanayofanyika nyuma mwa gari hilo.

Katika maegesho ya magari, magari tofauti na yenye mtindo mbali mbali yameegeshwa hapa iliyaweze kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti kama vile: nyeupe, kijivu, nyekundu na pia nyeusi. Watu wawili wamefika mahali hapa na kununua gari.

Magari haya yameengeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni ya rangi na kampuni tofauti tofauti. Gari la kwanza limesajiliwa kwa nambari KDK 849T,la pili KDJ 328G.

Gari hili limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa . Ni la kampuni ya Toyota . Limesajiliwa kwa nambari KDR 963 V. Lina rangi nyeupe na nyeusi , magurudumu yake ni ya rangi nyeusi .

Gari hili ni la kibinafsi, ni la aina ya Honda , limesajiliwa kwa nambari, KCM 709K , gari hili ni jeupe, na lina magurudumu manne ambayo ni nyeusi. Gari hili limeegeshwa hapa, ili liweze kuuzwa.

Gari hili ni la aina ya Toyota . Ni la rangi nyeupe, lina magudumu manne, ambayo ni ya rangi nyeusi. Gari hili lina mchoro wa chui. Gari hili limeegeshwa hapa ili kuweza kuuzwa.

Magari haya yameegeshwa hapa ili yaweze kuuzwa. Gari la kwanza ni la "Toyota" na limesajiliwa kwa nambari "KBR 740Q", gari la pili ambalo ni la rangi ya kijani na ni la "Subaru" limesajiliwa kwa nambari "KCH 539P". Mnunuzi amesimama pale wanazungumza na muuzaji.

Magari haya yameegeshwa hapa ili yaweze kuuzwa, kati ya magari haya kuna ambayo ni ya kubebea mizigo. Magari yale mengine ni ya kuwabebea watu au vitu vinginevyo, gari la kwanza limesajiriwa kwa nambari KDE 507H. Wauzaji wanasubiri watu waje wanunue magari haya.

Gari hili la kampuni ya Toyota limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni la rangi nyeusi na kijivu. Lina magurudumu manne ambayo ni ya rangi nyeusi. Limesajiliwa kwa nambari KAC 1AA D .

Magari haya madogo yameegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa. Mgari haya yana rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na nyeupe. Yana magurudumu ambayo yana rangi nyeusi.

Hapa ni kwenye maonyesho ya magari. Kuna magari ambayo yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Kuna mteja na muuzaji ambao wanasalimiana. Hii ni ishara ya kwamba muuzaji ameweza au amefanikiwa kumwuuzia mteja wake gari moja.

Gari hili ambalo ni la kibinafsi limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ni la rangi nyeusi. Limesajiliwa kwa nambari KCS.Ni la aina ya Honda. Gari hili lina magurudumu ambayo pia ni ya rangi nyeusi.

Gari hili limeegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa, ni la kibinafsi. Limesajiliwa kwa nambari KBV 949 A. Ni la rangi ya kijivu.

Magari kadha wa kadha yameegeshwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya ni ya kibinafsi. Yana rangi tofauti kama vile bluu, nyekundu, nyeupe na pia nyeusi.

Magari haya yameegeshwa hapa ili yaweze kupata wateja. Niya aina ya Mitisubishi. Magari haya ni mapya kabisa. Gari la kwanza ambalo ni nyeupe limesajiliwa kwa nambari FLY 2468,gari la pili ambalo lina rangi ya nyekundu limesajiliwa kwa nambari FSL 5141.

Magari aina tofauti, tofauti yameegeshwa pale kwa minaajili ya kuuzwa. Kuna watu watatu, wawili kati ya hao watu ni wa jinsia ya kiume na mmoja ni wa kike. Wawili wanaonekana ni wanunuzi wa magari na mmoja ni muuzaji. Muuzaji anampokeza mwanamke funguo la gari wanaonekana kutabasamu wanaponunua gari.

Kuna gari jeupe amabalo limeegeshwa nje ya nyumba. Gari hilo limesajiliwa kwa nambari KDA 990 J.

Hapa ni sokoni. Sokoni mnauzwa nyanya. Nyanya hizi zimewekwa kwenye vijisanduku vidogo vidogo. Muuzaji au wauzaji wamesimama na kuwangoja wanunuzi waje wanunue zile nyanya.

Sokoni hapa mnauzwa vitu mbalimbali kama vile ndizi. Ndizi hizi ni za rangi ya njano, kumaanisha ya kwamba zimeiva na zipo tayari kuulwa na watu. Wauzaji wamo sokoni wakingojea wanunuzi. Umati wa watu wanaonekana kuingia sokoni mle.

Sehemu hii ya soko mnauzwa mapambo ya vitu, mapambo haya yametengenezwa kwa kutumia shanga, ni ya aina tofauti tofauti kama vile herini, bangili na mikufu, yametengenezwa kwa shanga ambazo ni za rangi tofauti kama vile buluu, nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Sokoni mwa matunda, mna matunda kama vile : tikiti, maembe, machungwa, ndizi, tufaha na mengineo. Kila matunda ama kila aina ya matunda, yamewekwa mahali pake, ili mnunuzi anapokuja sokoni , anaweza kuchagua yale matunda kwa urahisi.

Sokoni mwa sanaa, kuna michoro kadhaa wa kadhaa ambayo yanaweza kuonyeshwa pale na yamepangwa vizuri sana. Michoro hii ina rangi nyingi sana ambayo inavutia sana na mnunuzi anapokuja pale ataweza kuchagua mchooro ambao unampendeza.

Sokoni kuna bidhaa mbali mbali kama vile viazi, karoti na pilipili hoho. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ili wateja waweze kuvinunua kwa urahisi. Karoti na pilipili hoho zimepangwa kwenye kibanda. Viazi zimewekewa ndani ya kasuku.

Sehemu hii ya soko mnauzwa bidhaa mbali mbali. Bidhaa hizi ni kama vile dhania, parachichi, maembe ndizi kabeji tikiti pilpili hoho na nyanya. Kuna vitu au bidhaa ambazo zimewekwa kwenye vibanda. Ndizi zinaninginia juu ya vibanda.

Sehemu hii ya soko mnauzwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama vile ndizi, mananasi, maembe, machungwa, tufaha, parachichi na viazi vitamu. Viazi vitamu zimewekwa juu ya trei. Ndizi zimening'inia na matunda yale mengine yamewekwa juu ya kibanda.

Sehemu hii ya soko, mnauzwa kabeji. Zimepangwa kwenye vikundi vidogo vidogo. Kuna kabeji ambazo zimewekwa ndani ya gunia. Kuna wanunuzi na wauzaji kwenye soko. Wanaendeleza biashara ya kuuza kabeji.

Sokoni, mnauzwa bidhaa kama vile nyanya, pilipili hoho, dania ,vitunguu na pia viazi. Bidhaa hizi zimepangwa juu ya vibanda.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu mnauzwa vitu kadha kama vile, ndizi, machungwa, maembe, tikiti na matunda mengineyo. Kando ya matunda, kuna vitu kama vile vikapu ambavyo vinauzwa. Pia, kuna, maua, kwenye kampuni ya, PN FLOURIST , ambayo yanauzwa pale.

Sehemu hii ya soko mnauzwa vifaa mbali mbali ambavyo hutumika na wanawake katika mapambo. Vifaa hivi ni kama vile: bangili, mikufu na pia herini. Zimetengenezwa kwa kutumia shanga.

Sehemu ya soko mnauzwa vyombo mbalimbali za sanaa na pia michoro. Michoro hii ni ya vitu mbalimbali kama vile wanyama, watu na pia miti. Ina rangi tofauti tofauti kama vile njano, waridi na pia machungwa.

Sehemu hii ya soko mnauzua matunda mbalimbali kama vile tufaha, machungwa, maembe, mananasi na pia ndizi matunda haya yamepangwa vizuri kwenye vibanda na ndizi zinaninginia juu ya vibanda.

Sweta kadha wa kadha zinauzwa sokoni. Sweta hizi zina rangi tofauti tofauti. Kuna sweta ambazo zikona kofia na zingine hazina kofia. Vibandiko mbalimbali zinaonyesha ya kwamba kuna kupunguzwa kwa bei na kwa sasa sweta hizi zinauzwa kwa shilingi mia tatu. Muuzaji mmoja ako pale sokoni anatazama ama anangoja wateja kuja kuzinunua zile sweta.

Sehemu hii ya soko mnauzwa vitu mbalimbali kama vile, ndizi, maembe, tufaha, viazi na vitunguu, kuna bidhaa ambazo zimewekwa juu ya visanduku, na vifaa vingine, zinaning'inia, kuna wauzaji ambao wanauza vitu hivi, vibandiko vinaonyesha, bei ya kila kitu ambacho kinauzwa mle sokoni.

Sehemu hii ya soko mnauzwa bidhaa mbali mbali. Bidhaa hizi ni kama vile ndizi, matoke, nyanya, ndimu, pilipili hoho na tangawizi. Ndizi zinaonekana kuning'inia lakini bidhaa zingine zimetandikwa kwenye visanduku.

Hapa ni sokoni. Sokoni hapa mnauzwa vitu vya mapambo kama vile Hereni, bangili na mikufu. Mapambo haya, yanaonekana ama huvaliwa na watu kutoka kabila ya wamaasai.

Sehemu hii ya soko mnauzwa vitu mbalimbali vya sanaa na pia michongo. Michongo hii ya wanyama tofauti tofauti. Ina rangi mbalimbali kama vile nyeusi na pia zambarau.

Sokoni kunauzwa bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, ndizi, vitunguu na viazi. Bidhaa hizi zimepangwa juu ya vibanda na kuna zingine ambazo zinaning'inia.

Sehemu hii ya soko munauza vitu mbali mbali kama vile mavazi na pia mapambo ya vichwa. Mapambo haya yametengenezwa kwa kutumia shanga. Shanga hizo niza rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyeusi na nyeupe. Mapambo hayo ni kama vile herini, bangili na mikufu Mavazi yametundikwa kwenye viango

Sokoni mnauzwa aina mbalimbai ya mboga na pia kuna matunda. Aina ya mboga ni kama vile pilipili hoho, ndimu, dania, na tangawizi baadhi ya zinginezo. Matunda haya ama mboga hizi husaidia kuongeza vitamini mwilini na pia kulinda mwili kutokana na magonjwa mengi.

Sehemu hii ya soko mnauzwa bidhaa tofauti kama vile nyanya, kabichi, vitunguu, vitunguu saumu, matoke na dania. Bidhaa hizi zimewekwa juu ya vibanda. Kuna bidhaa zingine ambazo zinaning'inia. Kuna kibandiko ambacho ni cha rangi ya kijani, kinaonyesha nambari ambayo wateja watatumia kulipia bidhaa watakazonunua.

Hapa ni sokoni mwa nguo. Sokoni humu mna nguo ambazo zimefungwa au zimo katika bamba Nguo hizi ni za rangi tofauti, kila bamba imefungwa na kamba ambayo ni ya rangi nyeusi. Nguo hizi zimewekwa ndani ya gunia.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu mnauzwa vitu kadha wa kadha kama vie lvisu, vijiko, vichungi, themosi, vikombe, jagi na vinginevyo. Vitu hivi vina rangi tofauti kama vile rangi ya bluu, rangi ya kijani, rangi nyeupe, rangi nyeusi na kadhalika.

Sokoni mnauswa vitu kama vile maembe, parachichi malenge, karoti, viazi na pia ndizi, ndizi zinaningi'nia juu ya vipanda, bidhaa zingine zimepangwa juu ya vipanda.

Jengo hili ni la ghorofa. Nyumba ndani ya jengo hili ni za kupangisha. Jengo hili ni la rangi ya malai na bluu. Linajulikana kama vile 3 Unit Complex. Kuna roshani katika kila gorofa. Kuna uzio ambao umejengwa na mawe ambao umezunguka jengo hili.

Hili ni lango kubwa lenye rangi nyeusi. Kwenye lango hilo kuna kibandiko ambacho kinaeleza ya kwamba kuna nyumba ambayo ni ya kukodisha na iwapo mtu angetaka nyumba ile angeweza kupiga nambari iliyoandikwa pale.

Jengo hili ni la kukodisha. Ni la ghorofa. Kuna roshani katika kila ghorofa. Limejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Ni ya rangi ya malai na pia nyeusi. Nje ya jengo hilo kuna uzio wa mabati.

Majengo haya ni ya kukodisha. Yamejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Moja ya majengo hayo ni ya rangi ya malai na pia nyekundu. Jengo lingine ni la rangi ya kijivu, bluu na pia malai. Kuna uzio wa mawe ambao unazunguka majengo hayo.

Majengo haya ni ya gorofa; ndani ya majengo haya kuna nyumba za kupangisha. Jengo moja linajulikana kama vile Wangige Plaza . Lina rangi ya kijivu na pia hudhurungi. Jengo jingine ni la rangi ya kijani na kijivu. Kando ya majengo haya, kuna jengo jingine ambalo ni la kuuza vitu vinavyotengenezwa kwa mbao.

Ghorofa hili, inajulikana kama vile Highway Heights. Lipo katika maeneo ya Kilimani. Ofisi ndani ya ghorofa hiyo, zina nafasi nzuri ya kutumika. Kuna maonesho ambayo yanasema ya kwamba, ofisi hizo zipo tayari kutumika.

Jengo hili ni la kukodisha. Linajulikana kwa jina The Mountain . Ni la rangi ya hudhurungi na malai. Limejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Kuna uzio wa mawe ambao umezunguka jengo hilo.

Nyumba hii ambayo ni ya kukodisha, ni ya ghorofa. Imejengwa kwa kutumia vyuma na pia mawe. Madirisha yake ni ya vioo. Nje ya nyumba hiyo kuna uzio ambao ni wa waya.

Majengo haya ni ya kukodisha. Majengo haya ni ya ghorofa. Yamejengwa kwa kutumia mawe, vyuma na pia vioo. Kuna roshani katika kila ghorofa. Ni ya rangi ya malai, nyekundu na pia ya kijivu.

Jengo hili ni la kukodisha. Limejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Ni la rangi ya kijivu na nyekundu. Inajulikana kwa jina, Waginge Plaza. Kuna uzio wa mabati ambao umezunguka jengo hilo.

Jengo hili ni la kukodisha. Ni la rangi nyeupe na pia kijivu. Ni la ghorofa, limejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Limezungukwa na uzio.

Majengo haya ni ya ghorofa, yamejengwa kwa kutumia vyuma na pia mawe, yamepakwa rangi ya kijivu na nyeupe, yamejengwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Katika kila ghorofa kuna roshani.

Majengo haya yamejengwa kwa kutumia vyuma na mawe, yamejengwa kwa ajili ya kupangishwa, kuna jengo ambalo linajulikana kama vile Bienvenue at zaburi, imepakwa rangi ya hudhurungi, nje ya jengo hilo, kuna uzio wa mabati.

Ghorofa hii ambayo inajulikana kama Highway Height inapatikana Kilimani. Yaweza kukodeshwa na pia kuuzwa, ingawa mnunuzi angetaka kununua ama kukodoa ile nyumba, anagizwa apige nambari au abonyeze nambari; sufuri, saba, mbili, tisa, moja, mbili ,tatu, saba, saba.

Kwenye bango kuna nyumba ambazo zinajulikana kama Hayat Heights. Maelezo yanaeleza ya kwamba ujenzi wa jengo hili unaendelea na pia unaeleza ya kwamba mtu aweza kulipa malipo yake kwa miezi thelathini.

Ghorofa la Lusion Heights lina rangi nyeupe na ya kijivu. Liko kando ya ghorofa nyingine ambayo ina rangi ya hudhurungi. Mbele ya ghorofa la Lusion Heights kuna nyumba ambayo inaitwa Capital Waffles . Na mbele ya maghorofa haya kuna gari nyeupe ambayo ni ya kibinafsi.

Jengo hili ambalo linajulikana kwa jina la regina plaza ni la kukodisha ni la rangi ya kijivu na pia nyekundu. Jengo hili limejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Kuna uzio wa mabati ambao umeuzunguka jengo hili.

Haya ni manyumba ya kukodisha. Yamejengwa kwa kutumia mawe na pia vyuma. Ni ya rangi ya hudhurungi na malai. Uzio wa mawe umezunguka manyumba hayo

Nyumba hii ya kukodisha, imejengwa kwa mawe na pia vyuma. Nyumba hii ina rangi ya malai, kijivu, na pia bluu. Juu yake kuna roshani, na pia kuna mahali ambapo watu huweza wakaanika nguo. Nje yake kumezingirwa na uzio wa mabati.

Hapa, ni katika duka kubwa. Ndani ya duka kubwa kunauzwa vitu kama vile: parachichi, viazi, vitunguu, karoti, nyanya, spinachi, na vinginevyo. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha ya kwamba, mboga hizi ama vyakula hivi, ni vya kikamboni. Kuna kibandiko kinaonyesha, ama kinaashiria ya kwamba, ule vizuri uhisi vizuri.

Duka hili kubwa ni la Quickmart. Ndani ya duka hili kuna, tanuri ya mikate. Kwenye tanuri ya mikate, mnatengenezwa vitu kama vile keki, mikate na vitu vinginevyo. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya keki.

Sehemu hii ya duka kuu, mnauzwa mananasi. Mananasi yamepangwa vizuri ndani ya rafu ambazo zimetengenezwa kwa kutumia vioo. Kuna bango ambalo linasema, chaguo letu, na linaonyesha bei ambayo nanasi yanauzwa.

Kwenye duka kuu kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vinauzwa, kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha ya kwamba, vitu hivi ni vya kikaboni, vitu hivi ni kama vile tikiti, malenge, vitunguu, nyanya, viazi, na pia mboga.

Sehemu hii ya soko mnauzwa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, kitunguu, ndizi, malenge na viazi vitamu. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye visanduku na zingine zimewekwa kwenye vikapu.

Katika sehemu hii ya duka kubwa, kuna aina ya pombe, na pia kuna aina tofauti ya soda, aina moja ya soda ni kutoka kwa kampuni ya Coca Cola. Kwa kila aina ya pombe kuna kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya pombe hiyo.

Sehemu hii ya duka kuu mnauzwa vifaa mbali mbali kama vile mafuta na pia viatu. Mafuta haya ni ya kujipaka na ni ya kampuni ya Nice and Lovely. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya mafuta na pia viatu.

Ndani ya duka kuu mnaulizwa aina mbalimbali ya matunda na sharubati. Pia kuna sehemu ambayo imepangwa mikate na keki. Kati ya matunda ambayo yanauzwa mle ni maembe. Kuna vibandiko ambavyo vinaonesha bei tofauti ya kila aina ya tunda.

Sehemu hii ya duka kuu inauzwa vitu mbalimbali. Vitu hivi vimepangwa ndani ya rafu. Kuna chokoleti na pia kahawa. Kahawa hizi ni za rangi tofati kama vile nyeusi na pia manjano. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya kila kitu ambacho kinauzwa pale.

Sehemu hii ya duka kuu inauzia bidhaa mbalimbali . Bidhaa hizi ni kama vile malenge , vitunguu, viazi na brokoli. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya kila bidhaa. Kuna wateja ambao wanazunguka mle ndani wakinunua vitu mbali mbali. Kando ya bidhaa hizi, kuna jokovu. Ndani yake kuna vinywaji.

Ndani ya duka kuu mnauzwa vinywaji mbali mbali vimepangwa vizuri kwenye rafu vina rangi tofauti kulingana na ladha yake rangi hizi nikama vile kijani njano machungwa na pia nyeusi.

Katika sehemu tofauti tofauti kwenye duka kuu, kuna uzwa vifaa mbalimbali kama vile mafuta, sabuni, pedi za usafi na vitu vinginevyo. Mafuta yanayouzwa pale ni kama, mafuta ya Amara, pia kuna sabuni ya Lifebuoy, pia kuna pedi za usafi ambazo hutumika na wasichana za Always.

Ndani ya duka kuu, vitu mbalimbali vimepangwa ndani ya rafu ili wateja waweze kuviona vizuri na kwa urahisi. Kuna vibandiko ambavyo vinaeleza bei ya kila kitu ambacho kinauzwa mle ndani.

Sehemu hii ya duka kubwa, mifuko kadha wa kadha imepangwa kwenye rafu. Kila mfuko una mchoro wa mbwa, kuashiria ya kwamba kilicho ndani ya mifuko hiyo, ni vyakula vya mbwa. Juu ya mifuko hiyo, kuna michoro ya mbwa na pia kuna maandishi ya kuonesha kwamba, vile ni vyakula vya mbwa.

Ndani ya duka kubwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Vitu hivi ni kama vile mafuta kati ya vinginevyo. Wanunuzi wamevalia barakoa mdomoni. Wanaviweka vitu ambavyo wanavinunua kwenye vitoroli.

Ndani ya duka kubwa kuna vitu tofauti au vitu mbalimbali vinauzwa mle. Katika kila sehemu, kumepangwa vitu tofauti. Kuna vibandiko ambavyo vinaonesha bei ya kila kitu ambacho kinauzwa mle ndani, kuna kibandiko au vibandiko vingine ambavyo vinaonyesha kukuza ama kukuzwa kwa vitu hivyo.

Sehemu hii ya duka kuu kunauzwa vitu mbalimbali kama vile karoti, kabeji, tangawizi, vitunguu saumu, machungwa, ndimu na spinachi. Vitu hivi vimepangwa ndani ya trei .

Sehemu hii ya duka kuu mnauzwa matunda kama vile tufaha, machungwa na Pia maembe. Juu ya matunda hayo kuna bango ambalo ni la rangi ya njano ambalo linaeleza bei ya matunda hayo.

Ndani ya duka kubwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa. Kuna soda aina mingi ambazo zimepangwa. Kuna soda ya fanta , soda ya coca cola , soda ya sprite baadhi ya soda zinginezo. Kuna juisi ambazo zimepangwa hapa. Juisi hizi ni kutokana na matunda mbalimbali kama vile tufaha, machungwa, maembe baadhi ya mengineo.

Katika duka kubwa kuna vitu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Vitu hivi ni kama vile juisi, soda na ndoo. Kuna ndoo za aina au za rangi tofauti pia juisi na soda zina rangi tofauti. Juisi zingine zimetoka ama ni za matunda tofauti kama vile machungwa na maembe.

Sehemu ya duka kuu kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa humo ndani, kati ya bidhaa hizi ni kama vile siagi, charubati na viberiti, kando ya siagi kuna sehemu ya kuokea mikate. Mle ndani mna wateja ambao wamemaliza kuvinunua vitu na wapo tayari kulipia bidhaa hizo.

Ndani ya duka hili kuu hususani sehemu ya vyombo tunaona vikombe vya kauri vikombe hivi ni vina rangi ya nyekundu, nyeupe, hata nyeusi ila mitindo ni tofauti tofauti. Vikombe hivi vimepangwa kwenye rafu kulingana na mitindo yao vina bei sawia ambayo ni shilingi mia tatu hamsini na nne.

Duka hili kuu ni la clean shelf . Ndani ya duka hili kuna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa. Vitu hivi ni kama vile mafuta ya kupika, unga, sabuni na maji. Vitu hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna vibandiko vidogo ambavyo vinaonyesha bei ya kila kitu humo ndani.

Ndani ya duka kubwa, kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vimepangwa vizuri na kila kitu ama kila aina ya kitu imepangwa sehemu yake. Kuna vibandiko mbalimbali ambavyo vinaonyesha vitu ambavyo vimepunguzwa bei, kama vile karatasi shashi, kutoka kampuni ya Hanan, na pia unga wa ngano.

Sehemu hii ya duka kuu kuna mkahawa unajulikana kama Cafe Naivas. Pia kuna sehemu ambayo kunauzwa dawa ya meno ya kampuni ya Colgate. Sehemu nyingine ambayo ina bidhaa ambazo zinaokwa mnauzwa mikate, keki na bidhaa zingine.

Sehemu hii yav mavazi na mapambo kunauzwa viatu, viatu hivi vimewekwa kwenye rafu ni vya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, bluu, zambarau na pia nyeupe.

Sehemu hii ya duka kuu linauzwa matunda na mboga. Matunda haya ni kama vile ndizi, machungwa na maembe. Mboga kuna karoti, nyanya, vitunguu na vinginevyo.

Sehemu hii ya duka kuu, kuna vinywaji mbalimbali ambavyo vimepangwa ndani ya rafu. Vinywaji hivi vimeundwa au vimetengenezwa kwa kutokana na matunda kama vile tufaha, maembe, ndizi na mengineo.

Ndani ya duka kuu sehemu ya vidude vya kuchezea, pia mnauza wanasesere vidude hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Vimepangwa ndani ya rafu. Juu ya vidude hivi kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya kila vidude.

Ndani ya duka kuu vitu mbali mbali zimepangwa kwenye rafu, vibandiko vidogo vinaonyesha bei ya kila kifaa au kitu kwenye rafu. Wanunuzi wanazunguka mle ndani wakichagua vitu ambavyo wanavihitaji.

Ndani ya duka kuu, mnauzwa vitu mbalimbali, vitu hivi, vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna vibandiko vidogo ambavyo vinaonyesha bei ya kila kitu ambacho kinauzwa mle ndani.

Sehemu hii ya duka kuu inauzwa aina mbalimbali ya vinywaji. Vinywaji hivi ni kama vile sarumbati na soda. Ni vya ladha tofautitofauti kama vile embe, machungwa na mengineyo, yamepangwa kwenye rafu.

Kwenye duka kubwa vitu mbalimbali na kadha wa kadha vinauzwa mle. Vitu hivi vimepangwa vizuri sana na kila kitu au kila aina ya vitu imepangwa katika sehemu yake. Vitu hivi ni kama vile mayai, kripsy, biskuiti na vinginevyo. Wanunuzi wanavitazama vile vitu na kuweza kuchagua kitu au vitu ambavyo wanavihitaji.

Ndani ya duka kuu kuna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa mle ndani. Mikate mingi kutoka kampuni tofauti tofauti pia inauzwa mle ndani. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha aina ya kitu au kitu fulani ambacho kinauzwa katika sehemu hiyo. Pia kuna vibandiko za kuonyesha ama vya kuonyesha bei ya kitu fulani.

Vitu mbalimbali vimepangwa vizuri katika duka kubwa. Kila aina ya vitu vimepangwa katika sehemu yake na kila kitu ama hivi vitu vina vibandiko vya kuonesha bei ya vitu hivyo.

Sehemu hii ya duka kuu mnauzwa vitu mbali mbali. Vitu hivi ni kama vile: baiskeli, mpira na pia viti. Viti ni vya rangi tofauti kama: kijivu, malai na buluu. Mipira vile vile, ina rangi tofauti tofauti.

Sehemu hii ya duka kubwa kuna aina tofauti ya mboga ambazo zinauzwa humo ndani. Mboga hizi ni kama vile mahindi, karoti, majani, togo, titimiri, bamia na vitunguu jani. Kila aina ya mboga kuna kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya mboga hiyo.

Katika duka kuu kuna vibandiko, ambavyo ni BigDiscount! Linaonyesha kupunguzwa kwa bei ya vifaa mbalimbali kwa asilimia sitini. Vifaa vinavyopunguzwa bei ni kama vile: mavazi, na pia vifaa, vya kielektroniki.

Hapa ni ndani ya duka kuu. Vitu mbalimbali vimepangwa kwenye rafu, kuna vibandiko vidogo ambavyo vinaonyesha bei ya kila kitu ambacho kimepangwa pale. Kuna mashine au kompyuta ambazo hutumika wakati mteja anapomaliza shughuli zake kununua vitu kutoka mle ndani.

Ndani ya duka kuu mnauzwa vitu mbalimbali kama vile mchele, unga na vitu vinginevyo. Vitu hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna maandishi ambayo yanaeleza ya kwamba kuna kupunguzwa kwa bei ya vitu tofauti tofauti.

Sehemu hii ya duka kuu mna vitu mbalimbali ambavyo hutumika katika usafi haswa kwenye choo. Vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna vibandiko vidogo ambavyo vinaonyesha bei ya kila aina ya kitu ambacho kinauzwa mle ndani.

Ndani ya duka kuu mnauzwa vitu mbali mbali kama vile: baiskeli, meza na pia viti. Ndani ya rafu, vitu vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya kila kitu mle ndani.

Sehemu hii ya duka kuu, vitu mbali mbali vimepangwa kwenye rafu. Vitu hivi ni kama vile vinywaji. Kuna vibandiko vidogo ambavyo vimebandikwa pale, kuonyesha bei ya kila kitu ambacho kinauzwa mle ndani.